Meza iliyojaa vyakula vya baharini vitamu. Kuna kamba nyingi zilizowekwa vizuri kwenye trei na pia kuna kaa walioungwa na kuandaliwa kwa ajili ya wateja.

Meza ya chakula imesheheni aina mbalimbali za vyakula vya kuchoma. Mishakiki ya dagaa na nyama, pamoja na sahani zilizojaa ngisi, pweza na kamba. Zinavutia wateja.

Sahani nyeusi imerundikwa cripsi za viazi za rangi ya dhahabu zikiwa zimechanganywa na viungo vya kijani. Nyuma yake cripsi nyingine zinaendelea kukaangwa kwenye karai yenye mafuta yanayochemka. Mandhari hii ya jikoni inaonyesha utayarishaji wa vitafunio.

Sinia kubwa limepambwa na mlo kamili likiwa na pilau ya nyama upande mmoja na rundo la viazi karai upande mwingine, kachumbari safi na bakuli mbili za chutney ya ukwaju na pilipili vipo tayari kwa ajili ya mlo huo.

Sinia kubwa limesheheni pilau ya nyama na viazi, iliyoandaliwa kwa ajili ya mlo wa pamoja. Kando yake, bakuli la kachumbari, pilipili ya kusaga na kikapu cha ndizi mbivu zimekamilisha mlo huu wa kitamaduni. Manthari hii inaonyesha karamu kuu ya Kiswahili.

Katika soko lenye shughuli, muuzaji anajaza chupa kwa sharubati ya rangi ya machungwa kutoka kwenye chombo kikubwa. Meza yake imejaa aina mbalimbali za vitafunio vitamu vya pwani kama maandazi na bajia. Wateja, wakiwemo mvulana mdogo, wanasubiri kuhudumiwa.

Mlo wa biriani ya nyama imewekwa kwenye sahani kubwa ukiwa na yai la kuchemsha na kachumbari pembeni, kwenye trai pia kuna sambusa tatu na bakuli la mchuzi.

Juu ya meza ya roshani, sahani kadhaa za vitafunio vya kuvutia vimepangwa vizuri. Kuna sahani za sambusa na bajia, kila mmoja ikiwa na bakuli lake la chatni ya kijani. Mbele bakuli kubwa la glasi limejaa mchanganyiko.

Mrundiko wa sambusa kitafunio maarufu kinachopendwa na wengi nchini. Sambusa ni mfano bora wa jinsi kilimo cha mimea na ufugaji vinavyoungana ili kufurahisha wengi.

Mkokoteni wa zamani wenye magurudumu makubwa, mekundu, umetumika kama kibanda cha kuuzia chakula. Ukiwa umepambwa na bendera ndogo ndogo, unauza vyakula mbalimbali ikiwemo kaa. Kibanda hiki kipo katika soko la mtaani lenye shughuli nyingi sana.

Kwenye sinia la rangi ya shaba, rondo la mshikaki ya nyama iliyochomwa vizuri limepambwa kwa majani ya dania na pilipili. Pembeni bakuli dogo na kijiko vimebeba pilipili nyekundu ya kutolea. Mlo huu wa kuvutia umewekwa kwenye meza ya mbao.

Mkungu mzito wa ndizi mbichi ukiwa umesongamana na matunda mengi. Mkungu huo wa kijani unaning'inia kutoka kwenye migomba wake ukiwa umezungukwa na majani pana. Maanthari hii inaonyesha afya na wingi wa mavuno katika shamba la ndizi.

Sahani ya kijivu kimepambwa kwa mlo wa kuvutia ukiwa na mikate miwili ya kusokota na rundu la viazi karai. Kando yake kuna bakuli ndogo la chatni ya kijani. Glasi ndefu imejaa sharubati ya matunda ya rangi mbalimbali iliyopambwa kwa vipande vya ndimu.

Ndani ya soko la samaki, muuzaji anapanga rundo la samaki wabichi juu ya meza ya saruji. Samaki hao wa kung'aa wana mikia ya manjano. Watu wengine wameketi kando wakitazama biashara ikiendelea. Mandhari hii inaonyesha pilka pilka za kila siku katika soko muhimu la vyakula vya baharini.

Sahani nyeupe imepambwa kwa mlo kamili wa samaki mzima wa kukaanga na wali wa mboga. Samaki huu umepakwa rojo nono ya nyanya, huku wali ukiwa umefinyangwa kwa umbo la duara. Ua la nyanya na kipande cha ndimu vimekamilisha mlo huu wa kuvutia.

Bwawa limejaa watoto wa samaki, ambavyo vinaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji. Huu ni mfano wa ufugaji wa samaki ambao ni sehemu muhimu ya kilimo cha kisasa nchini Kenya.

Rundo la mishikaki ya nyama iliyokolea viungo limepambwa kwa vipande vya nyanya, tango na pete za vitunguu. Mishikaki hii ya kuvutia imewekwa juu ya karatasi ya gazeti, tayari kuliwa. Hii ni taswira ya karibu ya mlo maarufu wa mtaani unaoamsha hamu ya kula.

Kidimbwi kidogo cha bustani, kimejaa mimea ya kijani kibichi, matete marefu na majani ya mayungi yungi yaliyotanda juu ya maji. Yanastawi, maji yenyewe yametulia na yanaakisi mimea na anga kama kioo. Manthari hii ya asili inaleta hisia ya utulivu na amani.

Sinia kubwa limesheheni wali wa biriani, ukiwa umefunikwa na rosti nono ya nyama na viazi; juu yake kuna kachumbari ya kabichi, na pembeni kuna pilipili. Huu ni mlo mkubwa na wa kuvutia unaoonyesha taswira halisi ya chakula maarufu cha Pwani.

Wafanyikazi katika kituo cha kukusanyia maziwa wanachakata maziwa mabichi yaliyoletwa na wakulima wakiwa wamevalia sare za usafi. Wanakusanya maziwa kwa ajili ya kupima ubora na kuendelea kuyasindika.

Duka la soko limepangwa kwa urembo wa hali ya juu likiwa na vilima vya viungo vya kusaga vya rangi tofauti. Chini kuna marundo ya unga wa rangi ya manjano, nyeupe na nyekundu.

Kando ya barabara muuzaji anachoma mshikaki mingi ya nyama kwenye jiko la mkaa, baadhi ya mshikaki inatokota juu ya mkaa mwekundu huku mengine ikiwa kwenye sinia na bakuli ikisubiri kupikwa.

Mhudumu mchangamfu wa kike anabeba tray yenye madafu manne yaliyotayarishwa kama vinywaji huku akitabasamu anawapelekea wateja vinywaji hivyo vya asili ambavyo kila mmoja kina mrija.

Sinia kubwa la chuma, limesheheni rundo la mshkaki ya nyama iliyotoka kuchomwa. Vipande vya nyama vimeiva vizuri na vina rangi ya kahawia ya kuvutia. Mshkaki hiyo imepangwa juu ya sinia na inatoa taswira ya mlo mtamu na maarufu, unaopendwa na wengi.

Meza ya soko imesheheni karamu ya vyakula vya kila aina. Kuna mishikaki mingi ya pweza, kamba na nyama iliyokolea viungo, pamoja na ndizi, viazi na saladi. Mpangilio huu wa kuvutia na wenye rangi nyingi unaonyesha wingi na utajiri wa vyakula vimo mitaani.

Mkono wa mtu unakamua ndimu juu ya hindi la kuchoma iliyokolezwa pilipili. Hindi hilo la njano lililokatwa vipande vipande limeshikiliwa kwenye gunzi lake la kijani. Hili linaonekana mlo mtamu wa mtaa.

Twiga wawili warefu wanainamisha shingo zao juu ya fence katika hifadhi ya wanyama. Wakati huo huo tumbili wadogo wanawazunguka mmoja wao akitembea kwa ujasiri juu ya fence huku mwingine amebebwa mgongoni.

Mlo wa samaki wa kupendeza umetayarishwa juu ya meza ya mbao. Kuna samaki mzima aliyepikwa kwa mchuzi mwekundu wenye nyanya na pilipili hoho, umewekwa kwenye sahani nyeupe, ndefu. Pembeni yake kuna sahani nyingine yenye ugali mweupe.

Mimea ya kutambaa yenye majani ya kijani kibichi umefunika sehemu kubwa ya mchanga mweupe kwa ufuo. Maua mengi madogo ya rangi ya zambarau yametapakaa katikati ya majani hayo na kutengeneza zulia zuri la asili.

Katika meza ya soko lenye shughuli, muuzaji aliyevaa glovu nyekundu anatumia kisu kikubwa kusafisha samaki. Samaki wabichi wa aina mbalimbali wakiwemo sato wamepangwa kwenye sahani za chuma na kwenye beseni kubwa la maji.

Muuza chakula mmoja mwanaume mwenye ndevu, anatumia kisu kuandaa chakula kutoka kwenye sinia kubwa. Sinia hiyo imejaa vyakula vya rangi mbalimbali ikiwemo bakuli la mayai yaliyokolea rojo, viazi vya kukaanga na saladi.

Viboko wawili wakubwa wanakula chakula kutoka kwenye sahani za mawe zilizowekwa kwenye nyasi. Wanainama wakila na wakati huo huo 𝑡umbili mdogo ananyemelea kwa ujasiri karibu na miguu yao akitazama kuiba chakula.

Sinia kubwa la chuma imepamba na aina mbalimbali ya vitafunio vya kukaanga juu ya gazeti kuna sambusa kachori za mviringo na bajia ya mviringo, vyakula hivi vya vutia ambavyo ni maarufu kama vyakula vya mtaani.

Mkulima aliyevaa buti za mpira anasimama kwa fahari katika shamba lake la ndizi. Anainua mkono kushika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaoning'inia kutoka kwenye mgomba. Mandhari hii inaonyesha mavuno mengi na mafanikio ya mkulima katika kazi yake ya kilimo.

Mlo mtamu wa pilau, nyama na samaki unaliwa kwa pamoja na familia au marafiki. Chakula hiki chote ni matokeo ya moja kwa moja ya kilimo, mchele nyama kutoka kwa mifungo, samaki na viungo vyote ni mazao yanayotokana na wakulima na wavuvi.

Sahani nyeupe iliyojaa wali wa biriani na rosti nono ya kuku imeshikiliwa juu. Mlo huo umekamilishwa na yai la kuchemsha na kachumbari. Kwa nyuma wa mandhari ya mkahawa ulio kando ya maji ya bahari ya rangi ya kijani inaonekana.

Sahani nyeupe imepambwa kwa vitafunio vya kukaanga vya rangi ya dhahabu, vilivyopangwa kuzunguka bakuli la chatni. Mchuzi huo wa kuchovya umepambwa kwa majani mabichi ya dania. Huu ni mlo maarufu wa bajia unaonekana mtamu na tayari kuliwa.

Njia ya mawe inapita katikati ya bustani iliyostawi na kuelekea kwenye jengo lililozekwa kwa paa la makuti, njia hiyo imezungukwa na miti mirefu ya minazi na nyasi za kijani, na bango lililo kando linaonyesha kuwa ni eneo la shughuli za watoto.

Soko la viungo lililojaa bidhaa nyingi. Milima ya pilipili za unga ya rangi tofauti kama vile nyekundu, njano na machungwa imepangwa kwenye vyombo mbalimbali.

Mlo mtamu wa ndengu za nazi na mandazi umeandaliwa vizuri. Chakula hiki chote ni matokeo ya kilimo. Ndengu, unga wa ngano unaotengeneza mandazi na nazi iliyotoa tui yote ni mazao inayolimwa na wakulima chini.

Shamba la ndizi lililopangwa vizuri linaonyesha safu nadhifu za migomba. Kila mmea umeelemewa na mkungu mkubwa wa ndizi za kijani, ishara ya mavuno tele. Udongo mwekundu umelimwa vizuri, na majani mapana ya migomba yanatengeneza kivuli.

Vichaka vya kijani vyenye majani yaliyochongoka vinastawi katikati ya ufuo mpana wa mchanga. Bahari tulivu inaonekana kwa mbali na ukingo wa ufuo umepambwa na miti ya minazi. Mandhari hii ya asili na utulivu iliyopo chini ya anga lenye mawingu.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya duka la maziwa. Wanaonekana kununua mzaziwa kutoka kwenye mashine maalum. Duka hilo la mabati limepambwa kwa mabango na mitungi ya jadi ya maziwa ikiwa nje.

Kwenye mchanga mweupe wa ufuo kuna rundo la kamba ya plastiki ya rangi ya samawati iliyotupwa. Kamba hio iliojisokota ipo mbele ya vichaka vizito vya kijani. Kwa mbali juu ya mlima jengo kubwa la hoteli linaonekana.

Meza ndefu imesheheni sinia zilizojaa aina mbalimbali za vitafunio vya pwani. Kuna sambusa, viazi karai, kachori na vyakula vingine vya kukaanga vilivyopangwa kwa kuvutia. Wauzaji wana shughuli nyingi wakipakia vitafunio hivyo kwenye mifuko ya karatasi kwa ajili ya wateja.

Vipande vya nyama na mshikaki vinachomwa kwa kustadi juu ya jiko la makaa. Moto mkali na moshi vinapanda huku nyama ikipata rangi ya kupendeza yakahawia hiyo na kuiva. Ni maandalizi ya karamu ya nyama choma inayovutia.

Mwanaume anatumia kisu kikali kukata kwa ustadi sehemu ya juu ya dafu bichi. Akiwa ameshikilia dafu hilo anafunua nyama yake nyeupe na laini akilitayarisha kama kinywaji cha kuburudisha.

Juu ya mchanga mweupe wa ufuo mimea wa kutambaa wenye maua madogo ya zambarau umetanda kati yake kuna mchanganyiko wa mabaki ya asili kama nazi na majani ya bahari pamoja na takataka kama chupa za plastiki.

Mlo wa wali na pojo umepakuliwa kwa ustadi kwenye sahani ya rangi ya kijani kibichi. Wali umefinyangwa kwa umbo la kuba kando ya mchuzi wa ndengu uliomwagiwa rojo nyeupe inayofanana na tui la nazi.

Sahani ya kupendeza ya vyakula vya baharini na chipsi inatolewa kwa mteja. Mlo huu unaonyesha uhusiano wa moja kwa moja na sector ya kilimo kwote nchini.

Muuzaji anachota kripsi za mhogo kutoka kwenye rundo kubwa na kuzipakia kwenye mfuko. kripsi hizo zimewekwa kwenye chombo kikubwa kinachopambwa kwa mizizi ya mhogo. Nyuma yake, makarae ya kuangia yanaendelea na kazi juu ya majiko ya makaa.

Makazi ya pwani yamezungukwa na mimea muhimu kama kilimo cha eneo hilo. Minazi hutoa zao la nazi kwa chakula na biashara huku majani ya miti kama mkadi yakitumika kusukia mikeka na vikapu.

Mtazamo unatokea nyuma ya shina la mti mkubwa kwenye gome korofi. Mbele yake lawama ya kitana kibichi iliyotunzwa vizuri inaenea ikiwa na mti mwingine mkubwa aina ya mbuyu katikati yake.

Mtu aliyevaa koti lenye kofia na buti za mpira anasimama kando ya zizi la mbao lililojaa ng'ombe. Ng'ombe hao wa maziwa wenye rangi ya kahawia na nyeupe wamesimama kwa utulivu ndani ya zizi. Mandhari hii ya shamba la kijani inaonyesha taswira ya kawaida ya maisha ya kila siku ya ufugaji wa ng'ombe.

Kibanda cha kienyeji kimesimama juu ya kilima cha mchanga kilichojaa mimea ya kijani. Mbele mimea ya kutambaa yenye maua ya zambarau imetanda. Nyuma ya kibanda, miti mirefu ya minazi inainuka kuelekea anga lenye mawingu.

Treya kubwa imebeba sahani tatu za pilau ya nyama iliyopikwa vizuri. Kila sahani limepambwa kwa kachumbari pilipili na ndizi mbivu, jinsi mlo wa pwani unavyopaswa kuwa. Mhudumu anashuka ngazi na chakula hicho katika mkahawa akiwapelekea wateja wao mlo huo wa kuvutia.

Vyakula vya aina mbalimbali vimepangwa tayari kwa ajili ya sherehe. Kwa mtazamo wa kiafya ni muhimu kuchagua mlo kamili na kiasi kinachofaa kutoka kwa vyakula hivi

Mfanyibiashara katika soko anauza aina mbalimbali za viungo. Viungo hivi vyote kama vile manjano, pilipili na iliki ni mazao ya kilimo yanayokuzwa na wakulima nchini kwote.

Pamba mmoja amepasuliwa katikati na kuonyesha nyama yake nyeupe na laini. Pembeni kuna kipande cha ndimu na viazi vya kuchoma. Mlo huu wa kifahari wa pwani unaonekana kuwa mtamu na wa kuvutia sana kwa kila mtu.

Watu watatu, wakiwa wamevalia makoti meupe, kofia ya nywele na buti, wako ndani ya chumba safi. Wanaumme wawili, wanashughulikia sufuria kubwa ya alumini, iliyowekwa juu ya jiko. Mmoja wao akikoroga. Mwanamke ameketi pembeni akitazama kwa makini.

Majani mapana ya kijani ya migomba yamejaa yakitazamana na anga mwangaza wajua unang'aa kupitia katikati ya majani hayo na kuonyesha sehemu za anga la bluu lenye mawingu meupe.

Ndani ya soko kubwa yenye bidhaa mingi, meza ya muuzaji imejaa aina mbali mbali za bidhaa sehemu ya mbele imejaa ndoo zenye na unga zenye rangi mbali mbali kama nyekundu, manjano na kahawia pia kuna samaki wakavu, tangawizi na mitungi iliyoandikwa majina ya viungo.

Gogo kubwa la mti lilokauka na kuchujuka limelala juu ya ukingo mpana wa mchanga mweupe. Mzizi huo mkavu umejichimbia kwenye mchanga karibu ya maji matulivu ya mto. Ng'ambo ya pili ya mto kuna ukanda mnene wa msitu wa kijani kibichi.

Sufuria kubwa limejaa pilau ya nyama yenye rangi ya kahawia, iliyopambwa kwa majani mabichi ya dania vipande vya nyama na viazi vinaonekana ndani ya wali huo wa viungo. Nyuma yake bakuli la kachumbari, safi linasubiri.

Nazi moja kavu imelala kwenye mchanga mweupe ikiwa imezingirwa na mimea kwa kutambaa kwenye majani ya kijani. Mchanganyiko wa mmea huo na majani ya bahari yaliyokauka unatengeneza mandhari ya asili.

Sahani kubwa nyeupe imejaa karamu ya nyama choma. Kuna mishakiki ya nyama ya ng'ombe na kuku, nyama ya kukaanga iliyochanganywa na pilipili hoho, bakuli la kachumbari, na vipande vya chapati. Mlo huo wa kuvutia umewekwa kwenye meza ya mbao.

Nyumba kadhaa za wageni zenye paa za makuti zinasimama pembezoni mwa ufuo mpana wa mchanga. Ufuo huo umejaa marundo ya majani ya bahari iliyosombwa na mawimbi. Nyumba hizo zimezungukwa na miti ya minazi.

Sinia nyingi za chuma zimepangwa zikiwa zimesheheni aina mbali mbali za vyakula. Mbele kabisa kuna samaki waliopikwa kwa mchuzi mzito. Nyuma yake kuna kuku, ngezi na mshikaki ya kila aina. Mandhari hii ya soko la chakula ya usiku inaonyesha karamu kubwa.

Shamba la kijani kibichi liliochanganya mimea mbalimbali linastawi kwenye mteremko. Migomba, mahindi na majani marefu vinakua kwa wingi chini ya anga ya bluu lenye mawingu meusi, mepesi. Mandhari hii inaonyesha rutuba na uzuri.

Kibanda cha soko kimejaa marundo ya viungo vya kila aina vilivyopangwa kwenye ndoo. Nembo zinaonesha aina za viungo kama vile pilau mix . Ukuta wa nyumba umepambwa kwa vigae vya rangi na michoro ya kuvutia. Mandhari hii ya rangi nyingi inaonyesha utajiri na urembo wa biashara ya viungo Pwani.

Meza ya soko imesheheni aina mbalimbali za viungo vya asili. Vimepangwa kwa utaratibu katika masanduku ya mbao, vikionyesha rangi za kuvutia za manjano, nyekundu na kahawia. Kuna viungo vya kusaga vya punje, mizizi iliyokaushwa na majani.

Kwenye sahani ya mraba uliopambwa, rundo la wali wa kukaanga uliochanganywa na kamba, limepakuliwa. Pembeni kuna vipande viwili vya samaki wa kuchoma, vijiti vya mboga na bakuli dogo na pilipili nyekundu.

Sinia kubwa la chuma limejaa karamu ya vyakula vya baharini vya kuchoma. Kamba wakubwa waliopasuliwa na kamba wadogo wanatawala mlo huu wakiwa wamepambwa kwa vipande vya ndimu na saladi ya kijani.

Juu ya jiko la makaa, mshikaki na vipande vya nyama vinatokota, huku mkate wa bapa ukipata joto. Makaa mekundu ya moto yanaoneka wazi chini ya chuma cha jiko, yakipika chakula hicho.

Mimea ya mahindi machanga yenye afya imesimama kwa safu katika shamba lenye udongo mwekundu. Majani yake mapana ya kijani yanaonyesha kuwa imestawi vizuri. Chini, magugu yameanza kuota kati ya mimea hiyo.

Migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi inasimama mbele ya mandhari ya msitu mnene. Kilima kilicho nyuma kimefunikwa kabisa na miti aina mbalimbali na kuunda bahari ya kijani. Mandhari hii inaonesha eneo lenye rutuba tele linalofaa kwa kilimo na mimea ya asili.

Sinia la mbao limejaa karamu ya vyakula, ikiwemo pweza mzima wa kuchoma, nyama choma na wali wa pilau. Bakuli la mchuzi na saladi safi ya mboga vimekamilisha mlo huo. Vyakula vyote vimepangwa kwa ustadi.

Kitafunio maarufu cha viazi karai kiko tayari, chakula hiki kitamu ni zao la moja kwa moja la kilimo. Kiungo chake kikuu ni viazi vinavyolimwa na wakulima.

Sahani nyeupe imeandaliwa na mlo kamili wa wali, samaki na mboga. Wali mweupe umewekwa kama msingi, huku bakuli dogo la mchuzi wa mboga za majani likiwa katikati. Vipande vitatu vya samaki wa kukaanga vimekamilisha sahani hiyo.

Ngalawa ya kienyeji ya mbao iliyochakaa, imelazwa juu ya mchanga mweupe, imezungukwa na mimea ya kijani inayotambaa. Mashua hii ya jadi, muhimu kwa maisha ya wavuvi, imepumzika mbele ya msitu mnene wa vichaka vya pwani.

Mti mkubwa wa mbuyu wenye shina mnene unasimama kwa fahari mbele ya ukuta mweupe. Mti huo wa kale umepandwa katika bustani iliyotunzwa vizuri yenye nyasi za kijani. Mandhari hii inaonyesha jinsi mti wa asili unavyoweza kuwa pambo kuu katika mazingira.

Kibanda cha kienyeji chenye paa la makuti kimesimama juu ya mchanga mweupe kikiwa kimezungukwa na mimea ya pwani. Mimea hiyo ni pamoja na vichaka vizito, karatasi na miti mirefu ya minazi inayonyanyuka angani.

Kando ya bahari, jiko la mawe la kienyeji linatumika kuchoma mazao ya shambani. Masuke ya mahindi ambalo ni zao kuu la chakula inchini Kenya, yanachomwa polepole juu ya makaa ya moto hadi yalainike.